Wachezaji ambao wamevalia nguo zenye rangi ya nyekundu ambao wanafanya mazoezi. Wachezaji hufanya mazoezi kabla ya kuinyanganyiro ili kukuwa na nguvu waweze kufuzu katika mchezo.

Kichupa cha taka cha plastiki yenye rangi nyeupe imewekwa karibu na mlango wa chumba. Inasaidia kuhifadhia taka mbalimbali ili kuweka mazingira safi na kuzuia usafi . Mara nyingi huwekwa katika maeneo ya kazi au nyumba husaidia watu kutupa taka zao kwa urahisi badala ya kuzirusha ovyo ovyo.

Katika chumba cha huduma Kenya ambapo viti na kila kitu kimepangwa katika mpangilio maalum. Wahudumu wameketi upande mwingine huku wakibofya kwenye kompyuta zao na waliokuja kuhudumiwa wameketi kwenye viti kungojea awamu yao ya kushughulikiwa.

Katika sehemu ya huduma ambapo ukutani kumendikwa huduma ambazo wanatoa kando yao kuna kizima moto ambacho kinatumiwa kuzima moto wakati ama kudhibiti moto katika hali ya dharura. Mzee mmoja ameketi chini huku mhudumu anamhudumia.

Katika chumba cha huduma ambapo wahudumu ambao wamevalia sare za huduma. Wengine wamesimama huku wengine wamekaa wakibonyeza tarakilishi zao. Kando yao kuna mashine ya uchapishaji ambayo wanatumia kuchapisha labda picha na makaratasi.

Tangazo la mama mmoja ambaye anaitwa Rachel Shebesh, ambaye anatangaza kuwa anasimamia amani, anatwambia kauli mbili ,Mama Nai Jenga nai mnammo tarehe 8/8/17.

Rais aliyekuwa wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa ameshikilia kiapo mkononi ameshilika bibilia mbele yake kuna maikrofoni ambayo inamsaidia kupaza sauti na kando yake kuna jaji mkuu ambaye anamwapisha kando yake bibi yake ambaye anaitwa Margaret .

Ofisi ya idara ya uhamiaji ambapo mtu mmoja amesimama, anahudumiwa na yule aliyekatika upande mwingine kusaidiwa ili apate paspoti, paspoti inatumika kusafiri nje ya nchi.

Mtu mmoja ambaye amevalia nguo ya blu ameketi kwenye benchi huku akiwa ameshikilia risiti ya maombi ya pasipoti anaonekana kuwa na subira akisubiri kuitwa ili kuhudumiwa mazingira yanaonyesha kuwa yuko katika ofisi ya utoaji wa pasipoti. Pembeni kuna watu wengine walioketi pia wakisubiri huduma kama yeye.

Wachezaji ambao wameshikilia mikono yao pamoja wanaangalia kwa uskivu, wanamskiza labda anayewaongelesha kabla ya kuanza mchakato, wamevalia jersey yenye rangi nyeupe.

Mashabiki wa timu ya Gormahia ambao wamevalia nguo yenye rangi nyeupe na yenye rangi ya kijani kibichi kama ishara ya rangi za timu hiyo wamekuja kushabikia wameketi chini.

Wachezaji wa kandanda wa timu mbili timu moja ambayo inavalia nguo ya bluu na nyeupe na timu nyingine inayovaa manjano na kijani kibichi wanang'ang'ania mpira

Mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu ambayo inaitwa Alhaziza fc wengi wao wamebeba Ngoma ambazo labda zitatumika kupiga na kucheza wakati timu yoa itakua imeshinda na yule ambaye ameketi chini ameshikilia simu yake ilikuwapiga picha.

Raisi aliyekuwa wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amevalia sweta yenye rangi nyekundu na mikono mieupe. Anamsalamia mama mmoja aliyeketi kando yake. Wanaoneka wenye furaha huku wakitabasamu.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wameketi huku wakishabikia timu yao. Wengine wamevalia nguo zenye rangi ya timu ambayo ni nyeupe na wengine wamevalia kijani kibichi. Kuna wengine wameshika vuvuzela anapuliza. Kuna yule ambaye ameshikilia simu anapiga picha. Kuna yule ambaye amejipaka rangi mwilini.

Watu Waliokusanyika kwa utulivu wakifanya maonyesho au kueleza Jambo Fulani kwa amani. Wanaonyesha maandamano au mafunzo kuhusu court and ex audition ambao ni mchakato wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya majadiliano na suluhisho badala ya kesi mahakamani.

Ofisi za kusafiri kutoka nje ya nchi ambapo watu wawili waliovalia suti wanaongea kuonekana kuwa wanashauriana. Kuna polisi ambao wamesimama Ili kudhumisha usalama na watu ambao wameshikilia bahasha zao wamepanga foleni kungoja zamu yao.

Mashabiki waliovalia mashati yenye rangi ya manjano. Wengine wamesimama huku wengine wameketi chini. Wanaonekana wenye furaha huku wakipaza sauti, kushabikia timu yao. Labda baada ya timu yao kufunga bao. Wengine wanatumia firimbi na wengine kutumia midomo, na mikono kusherehekea.

Chumba cha huduma ambapo watu wameketi chini kwenye viti na kupanga foleni ili kungojea zamu yao ya kushugulikiwa na kupewa huduma. Mhudumu mmoja amesimama ili kuhakikisha kwamba kuna utulivu na mpangilio na watu wanafwata sheria.

Ni katika kituo cha huduma ambapo aliyekuwa naibu wa rahisi Righathi Gachagua ameketi chini , amewekelea vidole kwenye machini iliaweze kuchanganua vidole, wahudumu wamesimama kando yake ili waweze kuwa mashahidi.

Watuu wengi walioketi chini wanaonekana kuwa ni kama wamekuja kushabikia timu yao kwa sababu kuna baadhi ambao wamevalia mqshati nyekundu kuashiria kwamba ni mashabiki wa timu inayovaa nyekundu. Kuna yule ambaye anakunywa soda, kuna yule ambaye anaongea na simu, na kuna wale ambao wanatabasamu wakicheka.

Mtu ambaye amesimama mkononi ameshikilia paspoti, kwenye mkono ngine ana risiti ambazo alitumia kutafuta paspoti hiyo kando yake kuna magari ya aina mbali mbali ambayo yameegeshwa.

Mkimbiaji mmoja alianguka chini baada ya kuteleza kwenye bwawa la maji na kuanguka kwenye maji, hii ni baada ya mvua mkubwa kunyesha na kusababisha udongo kuwa mwepesi.

Hii ni pasipoti ya jamhuri ya Kenya, ambayo inaashiria kwamba mmiliki wake anaitwa Joshua, ambaye rangi ya macho yake ni meusi. Alama isiyo ya kawaida yake ni kwamba yuko autistic , ambaye ni mwanaume, na ambaye ni wa kutoka Kenya.

Wanaume wachache wamesimama na wengine wamekaa karibu na meza ambayo yenye karatasi na simu. Mazingira yanaonekana kama ya ofisi au eneo la usajili wa watu labda katika jamii au kijiji.

Vitambulisho ambavyo vimepangwa vizuri mezani kwa mpangilio mzuri. Zikishikiliwa pamoja kwa mabunda na kwa kutumia mshipi wa mpira. Hili linawezesha kuweka vitambulisho kwa usahihi, kupunguza mchanganyiko na kurahisisha upatikanaji wake wakati wa matumizi au ukaguzi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa wigi huku ameshikilia kinguo ambacho kimeandikwa bandari FC na pia shati yake limeandikwa bandari FC . Aonekana kuwa ni shabiki wa bandari FC aliyekuja kushabikia timu yake.

Katika chumba cha huduma ambapo wahudumu wameketi chini huku mmoja akibonyeza tarakilishi ili kumsaidia yule ambaye amekaa chini, kando yake kuna mashine ya kuchapisha ambayo anatumia kuchapisha maandishi au picha kutoka kwenye kompyuta.

Pasipoti ambazo zimepangwa kwenye mpangilio maalum katika boksi la kuhifadhi usiweze kupotea na pia kuna kurahisisha upatikanaji wake wakati mtu amekuja kuchukua pasipoti yake.

Mama mmoja ambaye anaitwa Ms HELLENE RAFAELA NAMISI, ambaye anaonekana kwenye kuwa kwenye mahojiano moja kwa moja, ya uchaguzi wa jaji mkuu, ambaye ametabasamu na kufurahi.

Aliyekuwa rais wa Kenya ; Rais Uhuru Kenyatta Muigai , amesimama huku ameshikilia bibilia. Mbele yake kuna maikrofoni ambayo inamsaidia kuongea , anapishwa . Kando yake jaji amesimama , na nyuma yake wakenya wamesimama kushuhudia .

Watu waliovalia magwanda yana rangi nyenye bendera ya Kenya huku wengine wameshikilia mabendera huku wakitabasamu na kufurahia na kupaza sauti yao labda baada ya timu ya kenya kushinda.

Katika chumba cha huduma ambapo wahudumu wamesimama huku mtu mmoja aliyevalia suti anasoma bango lililo mbele na kuonyesha vitu kuna wale ambao wameketi chini wanamskiza.

Mchezo wa mpira wa kikapu ambapo wachezaji wa timu mbili wananyanganyiana mpira, timu moja ambao imevaa nguo ya rangi ya bluu na wengine ambao wamevaa yenye rangi yenye kijivu. Mashabiki wao wameketi Kando yao chini wakiangalia jinsi wanavyocheza.

Mashabiki wa soka wameketi na kusimama kwenye jukwaa la uwanja. Wakiwa wamevalia jezi ya kijani njano na nyeusi, nyingi zikiwa na maandishi ya sport pesa. Watu hao wamekaa kwenye furaha wakishangilia, baadhi wakiwa na mikono juu na mwingine amevaa skafu kichwani.

Wanaume kadhaa wakiwa ofisini karibu na kuta za mbao, baadhi wamesimama huku mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe akiwa amevaa suti ya buluu, meza iliyo karibu naye ina vifaa vya kieletroniki kama kamera , kompyuta na mashine za uchakati taarifa.

Wahudumu wa kitengo cha Huduma Center ambao wanatoa huduma mbalimbali kama vile kupeana police abstract na good conduct ambao wameketi chini wako na kompyuta wanangoja kuwahudumia watu . Kando yao kuna viti ambayo inatumiwa kupanga foleni kwa wale ambao wamekuja kupokea huduma pia watu wamepanga foleni kando yao .

Wahudumu wa huduma ,ambao wameketi chini ya hema huku wakigawa pande zao tofautitofauti ya kutoa huduma ya aina mbalimbali . Waliokuja kuhudumiwa wamekaa kandokando huku wakipanga laini wakingoja kuhudumiwa .

Chumba cha kuhudumia watu ambacho muhudumu ameketi chini akibofya komputa yake. Mbele yake kuna wahudumu wenzake ambao wanatabasamu sana. Kwenye upande mwingine watu wameketi chini wakipanga foleni wakingojea kuhudumiwa, na kupewa huduma mbalimbali.

Mkimbiaji ambaye anaitwa Kipchirchir anakimbia ,huku kando mashabiki wake wameketi chini, wakimtazama na kumshangilia ili kumpea motisha, aweze kukimbia zaidi aweze kushinda.

Walimu wa chama cha KNUT Kenya ambao wamekusanyika wamevalia makofia yenye rangi nyekundu huku mmoja wao anayowavalisha akiwapa vitu wamepanga laini ili kupokea vyeti vyao.

Wachezaji wa timu ya kandanda ambao wamevalia jazi tofauti tofauti kuna wale ambao wamevalia yenye rangi ya kijani kibichi na kuna wale ambao wamevalia ya manjano, kando yao washabiki wao ambao wamekuja kuwashabikia wameketi chini wakiwaangalia.

Sehemu ya huduma ambapo ukuta umepakwa rangi nyeupe kuna viti ambavyo vimepangwa za wale waliokuja kuhudumiwa kukaa kuna matarakilishi mezani ambapo wahudumu wawili wanakaa wanaonekana kuwa wanaponyeza vipanya vyao wakitumia tarakilishi.

Wachezaji wa timu mbili, mmoja ambaye anavalia jezi yenye rangi nyekundu na mwingine ambao wamevalia jezi ya rangi ya manjano na kijani kibichi ambao wanang'ang'ania mpira uwanjani huku kando yao kumeketi mashabiki waliokuja kuwashabikia.

Wanaume kadha wapo jukwani ambapo wengine wameshikilia bendera huku wanaonekana wenye furaha kubwa, wengine wameshikilia vikombe juu ishara kuwa wamefanikisha ushindi au utuzo kwenye shindano la mashindano Fulani. Baadhi wameinua maua juu.

Mtaro ambao umegeuzwa sehemu ya kutupia taka mtaro huu unaweza kuwa hatari kwenye afya ya binadamu, hivi kwamba unaweza kusambaza magonjwa mbalimbali.

Rais wa Kenya mheshimiwa Ruto kando yake akiwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kando yao kuna majaji ambao wamesimama na aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga.

Wahudumu ambao wanatoa huduma kwa wananchi wameketi chini ya hema huku watu wamepanga foleni wakingojea kuhudumiwa. Wamejipanga katika vijisehemu sehemu kulingana na huduma ambazo wanatoa.

Wahudumu wa huduma ambao wamesimama ndani ya hema, wamejiweka katika vijisehemu vidogo vidogo huku watu wakipanga foleni ili waweze kuhudumiwa na kungojea pia awamu yao ya kupokea huduma.

Watu ambao wameketi chini kwenye laini mbele yao kuna meza ambapo pia wameshika makalamu na makaratasi wanaandika vitu kwenye karatasi hizo kuna yule ambaye amesimama anangoja kuandikiwa.

Jaji mkuu wa kenya Martha Koome akipokea hati za uteuzi kuabishwa rasmi mbele ya viongozi wa serikalin na maandamizi wa akiahidi kuwatumikia wanachi kwa haki, usawa na kwa kuzingatia sheria za nchi. Sherehe hizo huwa na hadhara kubwa huku waziri wa shaeria wa ugavana wa mahaklama ikihudhuria mashahidi kwa tukio hilo muhimu.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama kando ya aliyekua jaji mkuu wa Kenya David Maraga ambaye amevalia mavazi ya majaji wakuu iliyo na rangi nyeusi, kijivu na nyekundu, kichwani jaji mkuu amevaa wigi ya manyoya meupe.

Mashabiki mbao wanashabikia timu yao, wengine wanapiga makofi wamefurahi kwa furaha nderemo, kuna wale ambao wanapiga firimbi, wengine wameketi chini huku wengine wamesimama, wengine wakiwa wamevalia nguo zilizoandikwa Kenya .

Wahudumu wa huduma centre ambao wamekaa chini kwa mpangilio maalum wameshikilia vitabu na kalamu wakiandika chini kile ambacho mtu aliyesimama mbele yao anawasomea kutoka kwa kitabu. Huenda ikawa ni sheria au maelekezo maalum ambayo wanafaa kufuata kwa kuwahudumia watu.

Paspoti nyingi ambayo imewekwa mezani kwa mpangilio. Kila paspoti, ina nembo ya herufi ili kurahisisha upokeaji wake na pia kurahisisha, upataji wa paspoti hizo haraka.

Wanaume watatu ambao wameshikana huku wakitabasamu, wengine ambao wameinua viatu juu na wamevalia nguo ambayo imeandikwa kenya kuonyesha kwamba walikuwa wanawakilisha kenya katika chezo ambao walikuwa wanashindania. Kando yao kuna mashabiki ambao wameketi chini ili kuwashabikia.

Mhudumu aliyeketi chini ya hema, huku mezani kuna makompyuta ya meza ambayo wanatumia kuweza kuwahudumia watu waliopanga foleni na wamewekwa kwenye vikundi tofauti tofauti.

Katika sehemu ya huduma ambayo ni meza ya taarifa, mtu mmoja amesimama Ili kusaidiwa kupata mwongozo kuhusu huduma mbalimbali inayotolewa. Kwenye meza kuna mhudumu aliyevalia sare rasmi na kompyuta inayosaidia kuhifadhi au kupata taarifa.

Wachezaji wa timu ya mpira wa mguu uwanjani , wengi wao wakiwa wamevalia jezi yenye rangi ya nyeusi na rangi ya chungwa wanaonekana wakisherehekea labda baada ya ushindi au tukio muhimu kwenye mechi mashabiki wanaonekana kwenye jukua nyuma yao.

Ni katika chumba cha Huduma Centre cha Nairobi, ambapo waliokuja kuhudumiwa, wamesimama wamepanga foleni na kuna wale ambao wameketi chini wanangojea awamu yao ili kushughulikiwa.

Katika kituo cha huduma ambapo wahudumu wamesimama huku mezani kuna tarakilishi na kipanya na kibodi, ambayo wanatumia kuwahudumia waliokuja kuhudumiwa , Kando yao kuna kiti ambacho ni cha yule aliyekuja kuketi kuna watu ambao wamepanga foleni kungojea kupewa huduma.

Mtoto ameketi kwenye kiti katika ofisi iliyo na rafu za vitabu na mafaili. Meza kubwa ina vifaa vya teknolojia kama kompyuta, kamera na mashine nyingine huku watu wawili wamesimama karibu na kuangalia skrini ya kompyuta inaonekana kama mchakato wa kuchukua taarifa rasmi za mtoto labda kwa usajili au utambulishaji wa kidijitali.

Mashabiki wa timu fulani wanaonekana wakisheherekea ushindi wa timu yao kwa furaha, baadhi yao wamevalia mavazi yenye rangi ya timu yao ambayo ni rangi ya kijani kibichi, wengine wameshikilia ngoma huku wengine wameshikilia taa inayowaka.

Jaji mkuu Martha Koome akiweka rasmi kazini kupitia sheria za kuteuliwa rasmi, katika tukio ile amesimama mbele ya maafisa wa serikali wawakilishi na wa sheria wageni mbalimbali akiwa amevaa mavazi rasmi ya mahakama. Kiapisho hiki ni muhuri wa kuanza rasmi kazi yake kama jaji mkuu wa Kenya.

Watu ambao ni wa baraza la haki ya umma kama ya kesi ya kijumla, ambao wanashughulikia maswala ya kisheria mara nyingi, kuhusu mashauri maalum ama malalamuko dhidhi ya watu wa taasisi wameketi chini huku wengine wamesimama, wakiwa wamevalia maguo yenye rangi ya kijani kibichi na wengine ambao wamevalia mashati nyeupe.

Mashabiki ambao wamevalia nguo lenye rangi ya bluu na nyeupe ambao wanafurahia sana na kutabasamu. Wengine pia ambaye wamevalia nyeusi wanatabasamu na kufurahi, yaweza kuwa ni baada ya timu ambayo wanashabikia kuepuka kuwa ushindi, kuna wale ambao wako na tarumbeta ili waweze wakapuliza.

Mashabiki wa timu ambayo inaitwa Bandari. Wamevalia manguo yenye rangi ya timu hiyo ambayo ni nyeupe na buluu. Wengine wameshikilia bendera wakiweza kupeperusha.

Uwanja wa kuchezea mpira ambapo kuna timu mbili ya wasichana. Moja ambao wanavalia nguo blue na ingine ambao wanavalia jezi ya nyeupe. Kuna mashabiki ambao wamekaa chini. Wachezaji hawa wanang'ang'ania mpira, inaonekana kuwa wako katika kinyang'anyiro.

Mchezaji wa mpira ya kikapu akiwa amevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na nambari kumi na nne ameshikilia mpira uwanjani mchezaji mwingine anayemkabili amevaa jezi ya kijani.

Rais wa Kenya Daktari William Samoe Ruto ambaye amesimama kando ya jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome ambaye amevalia kanzu yenye rangi ya nyeusi na nyekundu. Mbele yao kuna maua ambayo yamepangwa, na nyuma kuna watu ambayo wamesimama kuashiria heshima.

Raisi wa Kenya akiapishwa mweshimiwa Ruto. Kando yake, amesimama mke wake ambaye ameshikilia Biblia, mbele yake kuna maikrofoni ambayo inamsaidia kupaza sauti. Kando yake kuna jaji ambaye anafaa kumuapisha, halafu nyuma yake na kando yake pia kuna watu ambao wamesimama wanangojea aapishwe.

Katika sehemu maalum, katika chumba cha hudumia cha kuwawahudumia wakenya, ambaye inatoa taarifa. Sehemu hii kila wakati, hutoa msaada na mwongozo kwa watu wanaohitaji huduma na maelezo mbalimbali kuhusu shughuli zao katika chumba hicho cha huduma.

Katika chumba cha huduma ambapo watu wamesimama huku wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa maambukizi, mmoja wao amevalia sare ya watu wanaofanya kazi katika umoja huku wawili wa watu hao wameshikilia kitambulisho.

Huyu ni mtu ambaye amesimama huku kichwani na usoni amevalia vijikaratasi ambavyo vimeandikwa kura kwa Moi, mtu huyu anajaribu kuwaleta watu ili waeze kumpigia Moi kura, Moi mwenyewe ni wa chama cha KANU.

Bango linaloonyesha mchakato au suluhisho unaofanyika ndani ya ofisi ya maakama, ambapo pande zinazohusika katika mzozo, hukutana chini ya msimamizi wa mwamuzi au msuluhishi Ili kutafuta suluhisho la mzozo wao bila kuenda katika kesi ya mwisho mahakamani.

Wachezaji wa timu ya mpira ya miguu, wamevaa jezi ya njano na nyeusi, wamesimama katika mdwaro uwanjani wakiwa wamekubaliana kwa mabega labda kuomba kabla ya mpira kuanza, mchezaji mmoja katikati ana jezi ya pinki ambaye anaonekana kuwa mlinda lango.

Wachezaji wanawake ambao wanacheza mchezo wa mpira wa kikapu wanajaribu kungangania mpira katika kinyanganyiro cha kuchuana, kando yao kuna mashabiki ambao wamekaa chini ili kuweza kuwashangilia watakaposhinda.

Wakimbiaji walio katika mashindano ya kukimbia ambao wamevalia sare tofauti tofauti kuna wale waliovalia iliyo nyeusi kuna wale ambao wamevalia nyekundu na nyeusi kuna wale ambao wamevalia manjano na kuna yule ambaye amevalia yenye rangi ya buluu, kando yao kuna watu ambao wameketi ili kuwashabikia.

Watu kadhaa wakiwemo Rais wa Kenya, Daktari Samoei Ruto na Raila odinga ambao wameketi na wengine wakiwa wamesimama wakishangilia kuonyesha furaha ndani ya uwanja wa michezo ulio na viti za kisasa na paa. Watu wawili wamevaa fulana za rangi ya machungwa na nyeusi wakionyesha tukio fulani uwanjani.

Wachezaji wa timu fulani wanaonekana wanainua kombe baada ya ushindi, huku wakifurahia na kupiga nduru. Kuna yule mmoja ambaye ameshikilia mpira juu. Wamevalia jezi yenye rangi yenye ya kijani kibichi na manjano.

Katika chumba cha huduma ambapo wahudumu wamesimama huku wengine wameketi wakimsikiliza mwenzao ambaye anawaelegeza. Kuna wale ambao wameketi chini kupanga laini Ili kungojea awamu yao kupata huduma mbalimbali. Polisi wamesimama Ili kuhakikisha kuna amani.

Kina mama ambao wameshika karatasi wanaohudumiwa na muhudumu ambaye anaonekana anawaeleza kitu. Wanamskiliza kwa makini, ili kuelewa kile ambacho wanamwelezea. Kando yao kuna watu pia ambao wamekuja kushughulikiwa.

Wachezaji walioshikilia tuzo juu kwa furaha wakiwa na tabasamu kubwa usoni. Wamevalia sare ya timu yao na wengine wameshika mabega wakisherehekea ushindi wao. Tuzo lenyewe ni la umbo la ndovu kuashiria ushindi wao.

Wachezaji wawili wa timu mbili ambao moja inavalia nguo yenye rangi ya buluu na nyeupe na ingine inavalia rangi ya manjano na kijani kibichi. Wanang'ang'ania mpira ambapo mmoja ameonekana kuwa amepiga mpira kwenda mbali. Kando yao kumeketi mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu zao tofauti tofauti.

Katika uwanja wa mpira ambapo, mashabiki wamekuja kushabikia timu zao ambayo yaonekana kuwa yanamechi baina ya timu mbili, timu ambayo inavalia sare ya manjano na timu ambayo inavalia sare ya kijani kibichi. Kuna mziki ambayo unafuraisha watazamaji.

Chumba cha huduma cha kuwahudumia wananchi ambao wanataka huduma mbali mbali. Kuna watu ambao wamepanga foleni wanangojea kuhudumiwa. Kule pia kumeketi msaidizi ambaye anawasaidia watu na na huduma mbali mbali, kuna yule ameketi anamweleza na yeye anabonyeza kwenye kompiuta anayoitumia.

Watu ambao wameketi chini kwenye viti, wamepanga foleni huku wameshikilia vijikaratasi ambazo labda ni risiti, mbele yao kuna makaunta ambazo wenzao wamesimama wakihudumiwa.

Katika chumba cha huduma ambapo wahudumu wamejipanga katika mpangilio mzuri, wanabonyeza matarakilishi yao kwa kutumia mbinu ya kibodi au vipanya, kuna watu ambao wamesimama wanahudumiwa na kuna wale ambao wameketi chini kungojea zamu yao.

Wahudumu wa huduma Kenya ambao wamevalia sare yao ambayo ni shati nyeupe yenye mkono wa rangi nyekundu na malongi au marinda yenye rangi ya nyeusi.

Katika chumba cha huduma ambapo viti vimepangwa katika mpangilio huku watu wameketi wakingoja zamu yao ya kushugulikiwa. Polisi mmoja aliyebeba bunduki anatembea kuhakikisha kuwa usalama umedumishwa.

Wachezaji wawili mmoja aliyevalia jezi yenye rangi ya buluu na mwingine yenye rangi ya nyeusi na nyekundu. Mmoja amefurahia labda baada ya kufunga bao, na mwingine amekasirika. Kando yao kuna mashabiki ambao wamesimama na kutazama.

Mchezaji mmoja ambaye amevalia sare ya buluu ameushikilia mpira tayari kuurusha kwenye neti, na mwenzake aliyevalia sare ya nyekundu ambaye anajaribu kumpinga ili asiweze kuurusha mpira kwenye neti.

Wahudumu wa Huduma Kenya ambao wameketi chini kwenye hema ambayo imewekelewa vitambaa yenye rangi za Kenya kuashiria kwamba ni ya Kenya, wameweka saini chini ambapo ameketi ili kuashiria kwamba huduma flani inatolewa mahali ambapo mtu mmoja ameketi, kando yao ni watu ambao wamepanga foleni ili kuongojea kuhudumiwa.

Wachezaji wa mpira wa wavu ambao wanang'ang'ania mpira na kucheza. Wengine ambao wamevalia nguo yenye rangi nyekundu na wengine ambao wamevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi na buluu. Kando yao, kuna wale mashabiki ambapo wamekaa chini washangilia.

Wachezaji wa timu fulani wakisherehekea kushinda kikombe wachezaji hawa wakiwa wamevalia sketi za michezo ya rangi ya bluu na fulana nyeupe za mashindano wanashikilia na kuinua kikombe kikubwa kwa ushindi huku wakiwa na furaha kubwa huku wakishangilia ushindi wao.